Kuna watu watatu ambao wamesimama, mmoja akiwa amekaa. Kuna wa nne mwenye ameonekana kidogo ameshika, kuna kitu ameshika. Tena tunaona wawili wamevalia nguo ya Kenya, imeandikwa Kenya Kenya. Mmoja amevaa nguo wa watu wa mchezo. Tena kuna maji, na kando ya hizi maji, kando ya hii mto, kuna msitu.

Hapa tunaona ni nyumba yenye iko, tunaonyehwa mlango mbili mlango moja imefungwa mlango ingine iko wazi na tena kuna dirisha katika hili mlango iko wazi, juu kuna nyumba ndogo ndogo ambayo imejengwa.

Tumeonyeshwa mahali kunakaa darasani vile tuanvyoona kuna viti, kuna na dawati kwa kila kiti iliyo mbele. Nyumba kabisa kuna dirisha, tunaona kuna meza iliyo nyuma . Juu ya hiyo meza kuna tarakilishi zenye zimepangwa.

Tumepewa mwanaume mmoja ambaye ananonekana ameruka kwa fumbi anaonekana kuna fumbi zimeanza kuinuka juu anaonekana ni kama alianguka kwa hii fumbi, anaonekana mwana riada pia vile tunavyoona uwanja tunaona kuna viti zilizo mbali zimepangwa.

Hii ni mlango, kwa hili mlango kuna maandiko imeandikwa welcome, welcome kila moja ya hii imeandikwa when you enter this room, learning is fun, cooperation is expected, our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say

Wachezaji wa timu mbili, vile tunavyoona wamevalia nguo mbili tofauti tofauti. Tena si wachezaji wa kawaida tunavyoona. Mmoja ako tu sawa wengine wanakaa walemavu watu walio na mguu moja moja.

Kwenye meza tumeona kuna tarakilishi, hii tarakilishi imewekelewa juu ya meza kando kidogo tunaona kuna hii kitu- mouse , tena yenye iko kando kuna pia kitambaa yenye iko juu ya meza kando ya hiyo kitambaa-- kando ya hiyo meza kuna kiti nyeupe.

Kuna watu, kuna wajesaji ambao wamekaa kwa viti ya watu walemavu. Na inaonekana kuwa ni watu ambao wako na shida fulani. Nyuma yao kuna wenye wamesimama, katikati yao kuna kiongozi Mheshimiwa Mike Sonko. Naye ameinama. Wote wanaonekana kuna kitu wanaonyeshana na wakipiga picha. Wengi wao wametabasamu.

Tulioonyeshwa ni mlango wa rangi nyekundu, kwa hili mlango kuna karatasi iliyo katikati, kuna karatasi iliyo juu, karatasi iliyo juu kuna maandiko imeandikwa grade 6c Mister Ifoli tena mbele ya hili mlango kuna maua.

Hapa tumepewa picha ya kitabu, kitabu hiki kimeandikwa Longhorn Methode de Francais halafu kuna picha zimechorwa hapa, kuna watoto wawili wameshika kamba ,mwingine anajaribu kuruka juu ya hili kamba.

Watu ambao wamevalia nguo nyekundu, kuna wamama kuna wanaume wenye wamekaa wanaskuma, na wengine wenye wanatembea, kila mmoja wao amebeba bendera ya Kenya na tena kuna karatasi wamebeba imeandikwa team Kenya .

Ni karatasi, karatasi yenye imewekwa kwa ukuta, kwa hili karatasi kuna michoro juu, inaonekana ni mchoro tu za mappicha. Juu kidogo tunaona ni kama ni saa, vile tunaona juu imeandikwa O'clock ,Half Past, Quarter to, Quarter to, Greater & You .

Tumepewa mtu mmoja anakaa mama. Amekaa chini, amevaa nguo imeandika Kenya. Anakaa mwanariadha. Nyuma yake ni maji mingii inakaa bahari. Kuna kitu ameshikilia, imeandikwa Paris 2024 qualified

Tumeaonyeshwa watu ambao wamekaa, wanakaa kuwa ni watu walemavu wamevalia nguo nyekundu juu, na chini nyeusi, nyekundu ya juu imeandikwa Kenya kwa kila mmoja wao, wanakaa kuwa wametabasamu wote wakiangalia picha.

Tumepewa dawati mbili, kwa hizi dawati mbili kuna moja iko na kiti nyuma, mbele yake ingine tunaona ni kama kiti imeingizwa ndani na inakaa kuanguka, kwa hizi dawati tena tunaona ni kama mbele kidogo kuna dirisha lenye iko na basia.

Hapa tumeka wanaume mmoja anaonekana kuwa kitu anaongea kuwa kuna watu ambao wanaongelesha amesimama kitampa kubwa sana ilioanikwa nyuma yake kwa hili kitambaa Kuna maandiko imeandikwa kiza conference team empowerment and engagement in children with happilite .

Hawa ni wanariadha wakimbiaji, mmoja mwenye ako mbele kabisaa ni Kimani Kenya, amefunga macho yake, kuna kitu ametumia kufunga macho yake, aliye kando wa pili ni Santos na wa tatu kando yake pia imeandikwa Nissan.

Hili nyumba, nyumba hii imekaa shule, ni nyumba refu, kutokana na mchoro zilizo nje za wanyama, inakaa shule tena mlango, nyekundu inaonekana kuna nambari na vitu za shule kwa mlango.

Wachezaji hawa ambao ni walemavu wote watatu, mmoja aliyekando amesimama kuna kitu ameshikilia kwa mkono wake. Wale wachezaji ambao ni walemavu, tunaona waking'ang'aniana mpira wameupiga unaenda juu.

Hawa wanakaa wanariadha. Wanariadha wawili wameshikana. Mwingine ameshika mwingine kiuno, wameshikana mkono kusalamiana. Imeandikwa guide 67 Kenya, Kimani. Kando kuna wanariadha wengine wameshika bendera za nchi zingine, nyuma kabisa kuna watu ambao wanashangilia.

Tumepewa kitabu, kitabu imefunguliwa ndani ya hiki kitabu tunaona kuna pia mapicha zimeonyeshana . Kuna picha ya mtu anatengeneza kitanda kwa upande ingine tunaona familia wenye wanakula , juu kidogo kuna kiatu kuna vidole na tena kuna mahali imeandikwa Mr nobody .

Tumepewa lango, kwa hili lango lenye imeonekana kuwa imefungwa kuna karatasi mbili kuna iliyo juu na iliyo chini. Iliyo chini inakaa kuwa imeraruliwa ilikuwa imeandikwa wear a mask juu kidogo ya hii kuna ingine imeandikwa chemistry lab biology lab .

Hapa tumeonyeshwa vitabu, vitabu hizi zimefanana, iko juu ya meza, kwa hili kitabu imeandikwa Longhorn Computer Science learners book grade 7 na kuna mkono imechorwa hapo imeonyeshwa vitu zilizo kwa meza kama tarakilishi.

Hapo kuna mama ambaye amekaa kwa kiti. Mama huyo anaonekana ametabasamu sana. Tunaona ni mama mwenye hana miguu yote mbili. Miguu yote mbili ni kama zimetolewa, tunaona amewekewa chuma kwa miguu yote mbili. Chini kidogo kuna maandishi imeandikwa Asiya Sururu Mohammed.

Hapa ni dirisha kubwa sana, yenye inaonyesha ni dirisha yenye inaenda mahali, ndani ya dirisha hili kuna kesi mbili, moja ikona paipu na tena kando kidogo kuna kitu ya kuzima moto.

Hapa tumepewa picha ya kitabu, picha ya hiki kitabu imeandikwa nyota ya kiswahili mbili, kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili tena kuna mchoro kuna watu wawili walio juu ya farasi.

Kwa hili meza kuna tarakilishi mbili tena kuna vitu kama vitambaa tatu zenye ziko karibu na hizo tarakilishi, kando tena kidogo kuna vitabu zenye zimepangwa vizuri na vitabu hizi hazikai kufanana.

Tumepewa kitabu, kitabu yenye imefunguliwa katikati. Tena kwa hili kitabu yenye imefunguliwa katikati kuna vitu zinazoonekana. Juu imeandikwa kipindi cha pili, Lishebora Sarifu mtumishi huku. Kuna mzee ambaye amechorwa mara mbili huko juu. Tena chini kidogo ni kijana ambaye amechorwa pia ameshika soksi moja, kwa upande mwingine ameshika mbili.

Hawa ni wanaraidha wawili, inaonekana ni wanariadha wa Kenya mmoja amevalia nguo yake imeandikwa Kenya, kwa mwingine imendikwa Koech wamevaa bendera ya Kenya na kufurahi kwa tabasamu tena chini imeandikwa Nancy Chelangat Koech, Kenya date of birth .

Tunaona wachezaji ambao wanacheza mpira. Wachezaji hawa wamevalia nguo zenye zimefanana ,kwa kila mchezaji nguo yake imeandikwa Kenya .Tena tunaona ni wachezaji walemavu , tunaona hawana miguu yote mbili.

Hapa tumepewa kwa hili meza kuna vitabu, vitabu zenye zimekaa kufanana, hizi vitabu zimeandikwa Longhorn computer Science grade 7 yote inafanana, kando kidogo kuna faili, tena kwa kiti iliyo karibu ni kiti nyekundu tunaona kuna kitu kama kitambaa ya kuwekelea...

Hapa tumepewa kwa hili ukuta tumepewa bao yenye imewekwa kwa hili ukuta na kuna karatasi. Kwa hili karatasi yenye imeanikwa kwa hii ukuta kuna vitu zimeandikwa, we obey the rules, we work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we obey teachers na mengine we are family .

Mahali tumeonyeshwa kuna makaratasi zimewekwa kwa hizi ukuta, tena ni karatasi zimeandikwa na kuna mchoro imeandikwa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ,kando yake kidogo kuna bao nyeupe pia iko na maandishi.

Hapa tumepewa lango. Lango ya rangi nyekundu na hii mlango imefungwa juu niona kuna Mari ya rangi nyeusi Kwa hili lango kuna karatasi mbili Kuna ya juu kabisa imeandikwa grade 1 c na ya chini imeandikwa teacher art welcome .

Hii yenye tumeonyeshwa kwa hili picha ni lango lenye limefungwa. Nje ya hili lango kuna karatasi imewekwa na kuna maandiko zimeandikwa kwa hii karatasi imeandikwa No exit for students. Warning No Exit